Hii ni mashine inayotumika kusawazisha shamba au kulimia, inayojulikana kama trekta. Mara nyingi hutumiwa na wakulima katika kurahisisha shughuli mbalimbali za kilimo, na pia huokoa muda.

Hapa tunaona shamba ambapo mimea aina ya mahindi imepandwa, na imepandwa kwa njia ya mduara, ambapo mahindi haya yanaweza kutumika kama mazao ya chakula au ya biashara.

Hapa kuna mto ambapo nyati wanavuka mto huo, lakini pia umezungukwa na uoto wa mimea mbalimbali; na nyuma ya mto huo kuna barabara ya vumbi.